Shamba hili ni shamba la ndizi ambapo kuna ndizi mbili ambazo zimeiva bado zikiwa pale katika shamba. Pale kando tena kuna ndizi bado mbichi zikiwa pale kwa tayari kukatwa ili uweze kupeleka kwa sokoni.

Huyu ni baba mmoja ambaye anamwaga maziwa akiwa amefurahi ama anamwaga maziwa kama anacheka. Yeye anamwanga maziwa kutoka kwa mtungi za maziwa akieka kwa sufuria. Pale nyuma yake kuna mitungi mingi ambazo zinapanga laini zikiwa tayari kumwaga maziwa ndani ya sufuria.

Mwanaume mmoja akiwa pale ameketi ili aweze kukama ngombe ,kuna ngombe wawili lakini ameshika mmoja akafunga mguu akiwa anakama maziwa ikielekea katika ndoo lake nyeupe.

Wakati maziwa inapochemshwa alafu inawachwa ikue baridi, huwa kuna ngozi inayotokana, hii ngozi inakuanga nyeupe, hii inayotokana unaweza tengeneza nayo mala ama unaweza eka nayo chakula upikie.

Mwanamke mmoja ambaye ameinama uku aki katikati ya shamba la ndizi, yeye akitoa ganda katika ndizi hizi alafu anaeka pale sufuria uenda ili ahakikishe ama ategeneze ikue chakula.

Haoa ni mama moja amevaa leso moja la kimaasai akiwa amefurahi, huku akikama ngombe yake ambayo amefugaa mguu lake na kamba ili isiweze kutembea ama kumgonga yeye, yeye amekaa pale akiinama akiwa anakamua ngombe lake kama maziwa ili iende kwa chpa ambayo amebeba kwa mkono.

Mwanaume huyu mmoja ambaye ametoa ganda ya ndizi. Kwa meza kuna ndizi mkubwa alafu yeye ametoa ganda alafu hapa kuna sahani ambao anataka ili aweke hio ndizi ambayo ametoa ganda yake.

Hapa mtoto moja ambayo amevaa mtungi ama amebeba mtungi katika mgongo yake, alafu pale kuna ng'ombe. Yeye ameshika dawa ili kusafisha hii ng'ombe. Ng'ombe hii ikowa kwa shambani ili kuzuia magonjwa mbali mbali na pia hii ng'ombe akue ni mzuri ambayo inavutia.

Mashabiki hawa wakiwa wamevaa nguo ,nguo yao inayofanana ambayo imeandikwa gormahia , huenda wameepuka ushindi katika mchezo huo na gormahia wameepuka ushindi sababu wanasherehekea.

Ng'ombe hawa wawili wakiwa pale katika nyumbani mwao, wote wamefungwa kamba mguu alafu wakikamwa kutumia teknolojia ya sasa. Pale kando kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama.

Ng'ombe hawa kwa rangi yake nyeupe zikiwa katika nyumba hilo. Pale kuna mwanamke mmoja ambaye ameshika pipu ya maji akiosha ng'ombe hawa moja kwa moja.

Hapa ni kwa shamba. Mimea ya ndizi ziko tayari ama zimeiva na ni za kuvutia. Pale kuna ndizi ambazo zimepanga laini zikiwa ziko tayari kukatwa ili kupeleka sokoni ama mwenyeji akachukue nyumbani itengenezwe kama chakula.

Ng'ombe hawa wa rangi tofauti tofauti wakiwemo katika takataka wanakula chakula katika hiyo takataka ambayo ilikuwa inapatikana katika kando ya barabara huenda hakuna watu yoyote wa kushuhudia hiyo.

Maziwa haya ikiwepo katika kibakuli hio. Haya ni maziwa mala kwa rangi yao nyeupe. Maziwa haya zikiwa zimeekwa katika mahali mweusi. Maziwa zikiwa tayari kukunywa ama kuuzwa.

Hawa ni ng'ombe ambayo huenda wamekazwa na pumziko wamelala wakiangalia juu, wanapumzika wamechoka ama wamekufa. Hao ni ng'ombe ya kukama manake naona matiti yao ni makubwa na tena iko katikati la nyasi.

Shamba hili ni shamba la ndizi .Pale katika hii shamba wamelima alafu iliyo na rangi nyekundu, kando yake ikiwa ni mahindi ambazo huwa ni kidogo wameitoa kupanda. Pale kuna mti wa ndizi.

Watu watatu wote wakiwa wamevaa sare za koti nyeupe. Mwanamke mmoja mzungu ameketi, alafu kuna wanawake wawili huenda wanafanya utafiti wa kitu hiyo.

Ngombe hili ni mgonjwa, ngombe hili ako na vidonda mingi katika mwili lake huenda hii ngombe haikuhudumiwa ama kusaidiwa na watu wake haikupewa chanjo ama dawa ambazo husaidia kuzuia hizi vidonda.

Haya ni mahindi .Mahindi haya yamekauka. Mahindi haya huenda yamekauka sababu ya jua kali inayofanya ikauke ama mahindi haya yamekauka maanake kumenyesha sana hadi kimeoza yakiwa pale kwa shamba .

Mwanaume mmoja ambaye amesimama mbele ya ndizi, ndizi hizi zikiwa zimekatwa zikiwa labda ziko tayari kupelekwa pale soko pale tena nyuma ni shamba la ndizi.

Hapa ni shamba la ndizi ambapo ndizi moja akiwa ametoanisha amemea. Mimea hii ikiwa tayari kuikatwa ili ipelekwe kwa soko ama wakachukue nyumbani kulingana na mkulima mwenyewe.

Huyu ni mkulima mmoja mwanaume akiwa amesimama pale karibu na ndizi pia ameinuka akishika ndizi lake, hii ndizi imeiva na iko tayari kukatwa ilhali amewekelea miti ili hizi ndizi isianguke kabla ndizi yenyewe.

Hizi ni ndizi, ndizi hizi mingi ambazo zimechunwa katika pale shamba, alafu zimeletwa hapa zikiwa zimepangwa vizuri na ziko tayari kuwekwa pale kwa lori. Wakulima wameleta ndizi zao ambazo zilikuwa zimewekwa pale shamba kuja kuuza ili lori ipeleke.

Ndizi hizi zikiwa zimekatwa mingi na wakaipanga kwa laini inayovutia Kwa shati, wakulima wamepanda ndizi hizo wakiwa wakitayarisha kupeleka soko ndizi ili waweze kuuza ndizi hizo.

Hii ni ndizi. Ndizi hii huenda iko na shida ama haijakua. Ndizi hii haswa inaweza kuwa imepigwa na jua kali hadi ambapo imebadilika colour imebadilika rangi. Ndizi hii iko tayari kukatwa ilhali haitawezekana kupelekwa tena katika soko.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama kando ya ng'ombe, akiwa amefunga huyu ng'ombe yake ili aweze kuosha huyu ng'ombe yake akuena ngozi nzuri, na tena kuzuiya magonjwa ya badaye.

Sanduku hii ikiwepo pale ndani kuna unga, unga ya ya rangi nyeupe ikiwa pale imeekelewa katika kitu ama ndoo ya rangi nyekundu ikiwa hapo katikati.

Mwanaume mmoja ambaye amesimama katikati la shamba lake akiwa amefurahi na amesimama katika ya mahindi. Amefumua mahindi moja kwa maganda akionyesha picha. Inaonyesha kuwa amefurahi maanake mahindi zake zimeiva vizuri.

Ndizi hii ikiwa ndizi mbili, yote ikiwa imeiva. Ndizi hii ikiwa imeekwa katika mahali pa meupe, ikiwa ndizi hii mtu anaeza kula ama anaeza chukua pale soko ili aweze akauze.

Imechukuliwa hii picha katika shamba, kuna mama mmoja ambaye ameshika mahindi, hii mahindi ambayo imetoka kukulwa na dudu ambayo inaonekana kuwa hii mahindi haikuwekwa vizuri maanake kuna madudu ambayo imekuja kula na huenda haitaweza kuiva tena hii mahindi.

Ndizi hizi zikiwa zimepangwa kwa laini. Kuna watu watatu, wanaume wawili na msichana mmoja wakiwa wanapanga ndizi hizi wanaeza kuwa wanakata wakiwa hawa watu katika shamba la ndizi.

Kina mama hawa wakiwa wameketi pale chini, wakipakua, chakula, uenda, ni mchele, alafu pale kuna wawili ambao uenda wanangoja wapakuliwe ili waweze kupelekea, watu huko nje.